Jengo hili ni kubwa sana, na ni la ghorofa limetengenezwa na milango ya mbao, milango hiyo ni ya rangi nyekundu. Kwenye milango hiyo kuna mchoro ulioandikwa kwa rangi nyeupe. Ukuta wa jengo hili limetengenezwa na mawe.

Kitabu cha kiada, cha kiswahili Kiko juu ya Meza. Kitabu hicho ni cha gredi ya pili. Kwenye jarida ya kitabu hicho, kuna mchoro wa watu wa wili ambao wamepanda farasi. Kitabu hicho ni cha rangi, kina jarida ya rangi ya waridi na rangi nyeupe. Kando yake kuna kitabu ambacho mwanafunzi ameandika maneno.

Juu ya meza kuna tarakilishi na kibodi cha rangi nyeusi, kando yake kuna kipanya kilichoekwa juu ya kitambaa kilicho na mchoro tofauti tofauti, kitamba hicho kina rangi ya manjano na machungwa.

Jengo hili linafanana darasa, kwenye ukuta ya darasa hilo kumechorwa safina ya nuhu, kwenye mchoro huo kuna picha za wanyama kama vile samaki, twiga, kando ya jengo hilo kuna miti ambayo imemea nyuma ya darasa.

Chati linalo tumika katika kufunza wanafunzi wa chekechea wa kimeekwa kwenye ukuta. Chati hiyo inoanyesha saa inayo tumika kuwasaidia wa kujua kusoma saa. Na pia iko na picha ya sungura aliye pembeni mwa chati hiyo.

Chati lililo andikwa alfabeti, limewekwa kwenye ukuta. Pia iko na michoro aina tofauti tofauti kama vile, watoto, vibonzo na pia maandishi ya jina happy ukuta huo ni wa rangi nyeupe.

Tarakilishi pamoja na kibodi tatu zimewekelewa juu ya meza kando yake kuna vipanya, meza hiyo ni ya rangi nyeupe na imetengenezwa na miguu ya chuma, hapo kando kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe. Kwenye ukuta kuna madirisha mawili yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Kwenye ukuta wa jengo hili pamewekwa chati iliyoandikwa alfabeti. Chini yake kuna majina ya miezi ya miaka, kama vile Januari, Februari, na Machi. Kuna ubao ulio wa rangi nyeupe, ambayo iko na maandishi tofauti tofauti. chini yake kuna soketi na kiti cha plastiki.

Kitabu cha kiada cha somo la sayansi kimewekwa juu ya meza, kitabu hicho kimefunguliwa, kiko na maandishi tofauti tofauti na michoro Kama vile; ya mama ambaye anajipanguza uso, mwanaume ambaye anajipanguza kichwa , msichana ambaye anajichana nywele.

Karatasi za manila za rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya manjano, rangi ya waridi, rangi ya samawati na rangi ya sambarau zimewekwa ndani ya mkoba. Kando yao kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe.

Tanki kubwa ya rangi nyeusi imewekelewa juu ya varanda. Kando yake kuna bango linalosema kuwa, mahali hapa ni pa kusimama wakati kuna moto. Kando yake, kuna kichaka ambacho kimemea na imejaa maua mengi.

Ubao huu ni wa rangi nyeupe, kwenye ubao huo kuna maandishi fulani, kama vile tarehe, mwezi na mwaka, pia kuna swali ambalo limeulizwa likisema, herufi ndogo hutumika alafu kuna baadhi ya alfabeti ambazo zimeandikwa kwenye ubao huo.

Wachezaji wa mpira walio viwete wanatumia magongo kucheza mpira. Nyuma yao kuna goli. Wachezaji hao wamevaa mavazi jezi ya rangi nyekundu, nyeupe na suruali iliyo ya rangi ya kijani.

Chati lililo na michoro aina ainati. Limewekwa kwenye ukuta linalowasaidia wanafunzi wa chekechea ili waweze kusoma haraka. Picha moja inaonyesha mtoto akiandika na kutuma mkono wa kulia, ilhali picha ingine inaonyesha mtoto akiandika akitumia mkono wa kushoto.

Kitabu cha kiada cha somo cha kiingereza, ina jarida la rangi nyeupe, jarida hiyo ina mchoro kadhaa kama vile, vipepeo na pia maua yaliyo na rangi ya kijani. Kitabu hiki ni cha darasa la pili.

Ubao wa rangi nyeupe umewekwa kwenye ukuta. Katika ubao huo kuna maneno kadhaa ambayo yameandikwa kama vile tarehe inaonyesha kuwa ni jumatatu ishirini na nne mwezi wa februari na pia kuna swali. Juu ya ubao huo kuna chati ambazo zimechorwa miezi tofauti tofauti.

Makabati ya darasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana darasani. Hapo nyuma ya darasa kuna kompyuta kadhaa zilizowekelewa juu ya meza. Halafu, darasa hilo lina dirisha tatu na pazia la rangi ya manjano.

Jengo linaloonekana kuwa madarasa ya wanafunzi lina ukuta mweupe. Katika ukuta huo, pamechorwa michoro ya wanyama pori tofauti tofauti, kama vile kuna ndovu na pia twiga. Kwenye mlango wa darasa hilo, pamewekwa chati ya rangi ya manjano.

Shati liliyo na mada la maji ni uzima, limeekwa kwenye ukuta. Hapo juu tunaona shanga, shati hii iko na maelezo kadhaa kama vile mahali maji hutoka, kwa mfano wanasema hapa maji hutoka kwenye maziwa na pia mvua. Umuhimu wa maji ni kama vile hutumika nyumbani kuosha vyombo, na pia vile tunezatumia maji vizuri. Mtu aneza panda miti.

Chati linalo ongelelea umuhimu wa kuweka msitu vizuri kimewekwa kwenye ukuta, kando ya ukuta huo kuna mbao uliowekwa msumari. Chati hiyo iko na michoro tofauti tofauti ya wanyama pori kama vile twiga, na nyani na nyuni.

Kwenye ukuta pamewekwa chati iliyoandikwa alphabeti kama vile M ,N ,P na pia chini yake Kuna majina ya miezi tofauti tofauti kama vile oktoba na disemba pia chini yake kuna ubao uliona rangi nyeupe.

Mandhari haya yanaonekana kuwa safi sana ,miti imekatwa vizuri ,maua yametengenezwa ,mimea imepandwa na nyasi zimewekwa vizuri kando yao kuna jengo ambalo kwenye faranda kumejaa viti vya plastiki, pia kuna tenki ya rangi nyeusi ambayo imewekwa maji.

Mtu anayeonekana kuwa wa jinsia ya kiume amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Kwenye mapaja amebeba vitabu vitano. Mkononi amevaa saa na amevaa shati ya rangi ya kijivu.

Tarakilishi mbili za rangi nyeusi zimewekelewa juu ya meza lililo la rangi nyeupe, kando yake kuna kibodi na vipanya viwili. Hapo kando kuna vitabu vya kiada na vitabu vya kuandikia somo hilo.

Jengo hili ni la ghorofa. Ukuta wake umetengenezwa kutumia mawe. Milango ya baadhi ya vyumba hivyo ni za rangi nyekundu. Nje kumepandwa maua na nyasi kwa mpangilio mzuri. Mmea mmoja umemea na kutoa maua ya rangi ya waridi.

Sakafu ya jengo hili limetengenezwa kutumia vigae vilivyo vya rangi nyeupe na kidogo ya hudhurungi. Juu yake kuna ubao wa rangi ya samawati. Pia kuna soketi ya rangi nyeupe. Kando ya ubao huo kuna rula ya mita mia moja iliyowekwa chini na pia kifutaji cha ubao.

Madawati yaliyo na viti, yamejaa pamoja darasani. Kwenye ukuta pamewekwa chati iliyo na mikono ya wanafunzi wanao andika kwenye vitabu. Cha moja inaonyesha mtoto anaye andika na mkono wa kulia ilhali inaonyesha pischa ingine ya mtoto anaye andika na mkono wa kushito.

Jengo hili ni la gorofa linaonekana kuwa madarasa ya wanafunzi, hapo kando kuna kibango cha rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu yanayosema kuwa, wageni wanafaa kupitia kwenye ofisi kwanza.

Katibu wa barasa la mawaziri wa masomo. Amesimama huku akitoa ujumbe fulani kutumia kipaza sauti. Mkononi amebeba kijitabu kidogo, ambacho anatumia kunukuu maneno hayo. Nyuma yake, kuna bango la rangi ya manjano ambalo lina michoro tofauti tofauti kuhusu elimu.

Kitabu cha kiada kinacho zungumzia afya kimewekwa juu ya dawadi , jarida ya kitabu hicho kiko na michoro tofauto tofauti kama vile msichana mdogo anayeongea na simu , mvulana amabye ameweka uzi kwenye meno yake, na watoto wawili wanaofunga mshipi kwenye meli.

Jumba kubwa la ghorofa limejengwa kwa umaarufu na ustadi. Jumba hilo liko na rashani ambalo liko na pia chuma, inayo kinga mtu asiweze kuanguka. Hapo chini pamepandwa nyasi na mimea tofauti tofauti.

Vitabu vya kiada vya somo la sayansi la kompyuta vimepangwa juu ya meza katika maabara ya kompyuta. Hapo kando kuna faili ya rangi ya manjano na pia kuna waya kadhaa za kompyuta zilizo chini ya meza.

Uwanja huu ni ya mchezo ya watoto imejaa slaidi ya rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya zambarao ,rangi ya manjano na rangi nyekundu ,kando yake kuna mti mkubwa ambo umemea ili kupeana kivuli katika uwanja huo.

Kifutio cha ubao kilichotengenezwa na nguo ya rangi nyeusi, ikashikanishwa na mbao. Imewekelewa kando ya ukuta. Kando yake kuna rula, iliyo ya mita moja na pia ukuta huo ni wa rangi ya samawati.

Jengo hili ni kubwa sana, ukuta wake umetengenezwa na mawe na iko na madirisha mengi, nje ya jengo hili kuna maua ambayo yamepandwa vizuri sana na nyasi ambayo imefyekwa, nyuma ya jengo hili kuna miti ambayo imemea na ghorofa inayoonekana kuwa na mabati ya rangi ya waridi.

Taarifa ilioandika kwenye karatasi, ikizungumza kwamba, wanafunzi hawafai kupita. Imepiniwa kwenye mlango wa rangi ya hudhurungi na pia ukuta wa chumba hicho ni rangi ya samawati.

Kitabu cha kiada cha somo la french kipo juu ya kitabu cha kuandika. Kitabu hiki ni cha darasa la nne lina mchoro wa wanfunzi watatu; wasichana wawili wamevaa rinda na wamelishika kamba mvulana mmoja anaruka kamba hiyo.

Dawati za darasani zimepangwa kwa mpangilio mzuri sana, hapo kando kuna ubao ulio mweupe, halafu pia kuna kamera ya kuchukua video kumanisha darasa hilo kuna usalama na komputa zimepangwa juu ya meza.